Mtambo mkubwa maalumu kwaajili ya kupunguza umeme unaotoka kwenye chanzo kikuu, kuelekea majumbani, ikiwa ni mfumo mzima wa kuimarisha usambazaji wa huduma ya umeme kwa jamii.

Watu saba, wanne wakiwa wamevalia mavazi ya usalama kazini, wawili wamevaa mabegi; pembeni yao kukiwa na kigongo cha kamera. Wamesimama mbele ya mtambo mkubwa wa kuzalishia umeme na kusafirisha katika majumbani, pamoja na sehemu zinginezo za jamii, kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kila siku.

Nguzo za umeme zilizopo pembeni ya ukuta wa saruji katikati ya jiji zinazosafirisha kutoka kwenye chanzo kikubwa kuelekea majumbani, ikiwa katika mfumo mzima wa kuimarisha mfumo wa usasambazaji wa huduma za umeme kwa jamii.

Mtambo maalum unaofanya kazi ya kubadilisha umeme kutoka kiwango cha juu kwenda cha chini au cha chini kwenda juu, ili kuwezesha usafirishaji salama na matumizi bora ya huduma ya umeme katika vifaa mbalimbali kwa jamii.

Nguzo ya umeme iliyopo katikati ya makazi ya watu, pembeni ya uzio wa nyumba inayopokea nyaya za umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa lengo la kusambaza huduma ya umeme kwa jamii.

Nguzo na nyaya za umeme zilizopita katikati ya makazi ya watu, kwa lengo la kusambaza huduma za umeme kwa ajili ya shughuli za kila siku wafanyazo binadamu, na kusaidia maendeleo katika jamii.

Mtambo mkubwa unaozalisha umeme wenye nguvu kubwa na kusambaza huduma hizo kwa jamii, kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiuchumi na kimaendeleo zinazosaidiwa na huduma hiyo ya umeme.

Mashine kubwa zinazofanya shughuli ya kutengeneza mtambo wa umeme, ufanyao kazi ya kuzalisha na kusafirisha umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika jamii.

Nguzo yenye nyaya za umeme, isafirishayo umeme kutoka kwenye chanzo kikuu kuelekea sehemu mbalimbali, kwa ajili ya matumizi mengine; ikiwa ni sehemu ya mfumo wa serikali katika kuimarisha utoaji wa huduma hii ya kusambaza umeme.

Nguzo za umeme zilizopo katikati ya jiji, zinazosafirisha kutoka vyanzo vikuu kuelekea sehemu mbalimbali kwa ajili ya kukamilisha mfumo mzima wa huduma hii ya usambazaji wa umeme katika jamii.

Mtambo maalumu, unaotumika kupunguza au kuongeza kiwango cha umeme, unaotoka kwenye chanzo kikuu, kuelekea sehemu mbalimbali. Hii ikiwa ni njia ya kudumisha na kuimarisha, utoaji wa huduma za umeme kwa jamii.

Taa ya barabarani inayo onyoshe alama ya kijani ikiashiria ni wakati wa watembea kwa miguu kuvuka barabara, huku namba thelathini na nne iliyoandikwa kwa rangi ya chungwa kiashiria zimebaki sekunde therathini na nne ilivyombo vya usafiri viruhusiwe kuendelea na sarafi.

Kibao cha pembe tatu, kilicho zungushiwa kwa ufito wa rangi mwekundu katikati kukiwa na picha yenye rangi nyeusi inayoonyesha alama ya mtu akiwa anafanya kazi. hii ikiwa ni alama za barabarani za usalama inayomanisha kuwa punguza mwendo mbele kuna kazi inaendelea.

Bango la pembe tatu lililozungushiwa na ufito wa rangi nyekundu, katikati ikionekana alama ya picha yenye rangi Nyeusi inayo muonyesha mama na mtoto, hii nikiashiria kuwa ni eneo la watembea kwa miguu.

Watu mbalimbali waenda kwa miguu waonekanao eneo la punda milia katikati ya barabara, pembeni yakisimamama magari mawili jeusi na la bluu kwajili ya kufuta sheria hiyo ya barabara inayo wapa haki watembea kwa miguu ikiwa ni wakati wao kuvuka.

Watu mbalimbali waenda kwa miguu wakiwa wanavuka barabara eneo la pundamilia, huku pembeni likionekana gari lililosimama na kusubiri watu hao wavuke barabara kwa kufuata sheria za barabarani.

Watu kadhaa waliovalia mavazi ya kazi wanaoendesha mitambo ya kutengenezea barabara ya lami. Hii ikiwa ni sehemu ya serikali ya kuimarisha mfumo mzima wa usafiri wa watu pamoja na bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Watu kadhaa waonekanao kwenye mavazi ya nguo za mavazi ya kazi, wanaoongoza mtambo mkubwa unaofanya kazi ya kutengeneza barabara ya lami, kwa ajili ya kuimarisha mfumo mzima wa usafiri wa watu, pamoja na bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katikati ya jiji.

Watu kumi wa kiume, waliopo kwenye matengenezo ya barabara ya lami, wakiwa wamezungukwa na mitambo mikubwa na midogo, ifanyayo kazi kubwa ya kujenga barabara ili kudumisha mfumo mzima wa usafirishaji.

Magari kadhaa ya usafirishaji yakiwa katika barabara ya rami iliyozungukwa na majumba katikati ya jiji, pamoja na watu kadhaa watembeao kwa miguu katika mazingira hayo, ikiwa ni usafiri wa kila siku kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine.

Idadi kubwa ya watu waendao kwa miguu kwenye barabara ya lami katikati ya jiji, pamoja na magari yaliyoegeshwa kando ya barabara, huku mengine yakipita kwenye barabara hio. Ikiwa ni sehemu ya safari za kila siku kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Pikipiki yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyoegeshwa mbele ya nyumba yenye mlango wa bati inayotumika kwa ajili ya usafiri wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa mahitaji ya kila siku.

Madereza wawili wa pikipiki, waliovaa nguo stahiki kwaajili ya usalama barabarani, ikiwemo kofia ngumu na viakisi mwanga. Waliosimama na pikipiki zao mbele ya kontena lenye rangi ya chungwa. Ikiwa ni sehemu ya kuongeza moto kwajili ya kuipa nguvu pikipiki hiyo, ili iweze kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Watu mbalimbali waliopo kwenye barabara ya lami katikati ya jiji, wakiwa wamevaa nguo tofauti, wamezungukwa na majumba pamoja na mabasi ya usafirishaji, wakiwa katika kusafiri kutoka seemu moja kwenda nyingine kwa ajili ya shughuli za kila siku.

Barabara kubwa ya lami, iliyopo katikati ya jiji, iliyotawaliwa na vyombo vya usafiri, ikiwemo pikipiki pamoja na magari, yanafanya safari kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine .

Pikipiki mbili zilizopo mbele ya duka la kontena pamoja na watu wanne (wanawake wawili na wanaume wawili). Wakiwa katika matangazo ya biashara kwa ajili ya pikipiki hizo za usafiri.

Mabomba ya plastiki yenye muonekano wa rangi nyeusi, yanayotumika katika mifumo ya usafirishaji wa maji taka, ikiwa ni sehemu muhimu ya usimamizi wa taka za majimaji katika miundombinu ya mji.

Watu waliopo kwenye eneo kubwa la kutupa takataka wakizichambua chupa zinazochukuliwa na kupelekwa sehemu husika kwa ajili ya kuzichakata. Hii ikiwa ni njia nzuri ya udhibiti wa taka.

Watu mbali mbali waliopo sehemu yenye taka nyingi, pamoja na magari yanayo onekana kuja kumwaga takataka eneo hili ikiwa ni njia sahihi ya udhibiti wa taka.

Watu wakusafisha mazingira, waliovalia mavazi ya kazi, ikiwemo kofia pamoja na viakisi mwanga kwa wanaosafiri na gari maalumu la kubebea takataka. Wakiwa kwenye moja ya sehemu inayohitaji huduma hiyo kwa ajili ya kuchukua na kwenda kutupa sehemu husika.

Mabomba makubwa ya chuma ya taka, yanayotumika katika mifumo ya usafirishaji wa majitaka, ikiwa ni sehemu muhimu ya usimamizi wa taka za majimaji, katika miundombinu ya mji.

Watu mbalimbali waliovaa nguo za kujikinga, wakiwa wameshika baadhi ya vitendea kazi, ikiwemo: majembe, chepeo pamoja na matoroli. Wakisimama katika jalala na kufanya usafi mahali hapo.

Mifuko yenye rangi nyeusi iliyobeba takataka, tayari kwa kuendelea na hatua nyingine kama vile kuzichoma au kuzitupa katika sehemu maalum iliyoandaliwa. Hii ikiwa ni njia nzuri ya kudhibiti takataka katika makazi ya jamii husika.

Mapipa matatu ya takataka mawili yakiwa na rangi ya kijani, moja likiwa na rangi ya kijivu pamoja na mfuko wa rangi nyeusi yaliyowekwa takataka inaonesha mazingira yanatunzwa vizuri kwa kuwekwa sehemu inayo stahili.

Gari kuwba lenye muonekano wa rangi ya kijani, lililobeba pia la bluu lenye takataka ndani yake; kwa ajili ya kuzichukua taka hizo na kuzipeleka sehemu husika. Hii ikiwa ni njia maalumu na sahihi kwa ajili ya udhibiti wa taka katika maeneo ya mjini.

Watu waliopo sehemu ya jiji, mmoja akiwa amevaa barakoa ya rangi ya bluu pamoja na glovu za mikono ameshika kiroba, na mwingine akiwa ameshika chepeo; wakiwa katika shughuli ya kufanya usafi katika jamii.

Shimo lililotengenezwa kwa saruji, lenye maji machafu ya asili ya uji uji ikiwa ni sehemu ya mfumo mzuri wa utupaji taka kwa kutumia mabomba maalumu ya kusafirisha maji taka.

Mifuko yenye rangi nyeusi, iliyosheheni takataka ndani yake. Tayari kwa kuendelea na hatua nyingine, kama vile kuzichoma, au kutupa katika sehemu maalumu. Hii ikiwa ni njia nzuri, ya kudhibiti takataka katika makazi ya jamii husika.

Mifuko pamoja na maboksi yaliyobeba takataka tayari kwa kuendelea na hatua nyigine kama vile kuzichoma au kuzitupa katika sehemu maalumu. Hii ikiwa ni njia nzuri ya kudhibiti takataka katika makazi ya jamii husika.

Kundi kubwa la watu, jinsia ya kiume, waliovaa mavazi tofautitofauti. Wakiwa wameshikilia vitendea kazi vya kufanya usafi, pamoja na mpira unaotoa maji. Wanadeki na kusafisha sakafu iliyowazunguka eneo hilo.

Pipa jeusi lililofunikwa vizuri na kubanwa kwa mfuko, linalotumika kuhifadhia takataka. Ikiwa ni sehemu ya usafi katika jamii, na kuboresha pamoja na kutunza mazingira yatuzungukayo.

Idadi kubwa ya mapipa pamoja na mifuko ya taka iliyopangwa pembezoni mwa ukuta wa nyumba ndani yake kukiwa na takataka, kwa kuzingatia mfumo mzuri wa utupaji taka ili kuhifadhi mazingira yanayozunguka jamii.

Mwanadada aliyeinama akiwa amevaa nguo za bluu, kofia nyeupe ya usalama, glovu za mikono zenye rangi nyekundu; ameshika kiroba. Pembeni yake kukiwa kuna kontena lililosheheni takataka, anazichambua takataka hizo.

Watu waliovalia mavazi ya kazi, wamezungukwa na idadi kubwa ya vyupa vya plastiki, vilivyokwisha kutumika. Wakishughulika navyo kwa ajili ya kuvichakata tena, ikiwa ni njia sahihi ya udhibiti wa taka, kwa kurekebisha kwa ajili ya matumizi mengine.

Mapipa yaonekanayo kwa mwonekano wa rangi nyekundu, rangi za machungwa pamoja na rangi za kijani, yanayotumika kuhifadhia takataka tayari kwa kuendelea na hatua nyingine kama vile kuzichoma au kuzitupa katika sehemu maalumu, ikiwa ni njia nzuri ya kudhibiti taka katika makazi ya jamii husika.

Mtaro maalumu, uliochimbwa kwa ajili ya kupitisha mabomba yatakayotumika kama mifumo ya usafirishaji wa maji taka. Ikiwa ni sehemu muhimu ya usimamizi wa taka za majimaji, katika miundombinu ya mji.

Wanaume watatu, mmoja wao akiwa amevalia nguo za usalama kazini, wamesimama pembeni ya bomba kubwa lenye rangi jeusi, ikiwa ni mtambo wa kusafirisha maji kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa ajili ya matumizi ya kila siku katika jamii.

Watu wawili, waliosimama pembezoni mwa gari lenye pipa kubwa, linaloonekana kwa rangi ya bluu, lililoandikwa maji safi. Gari hili linafanya kazi ya kusambaza maji hayo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Bomba kubwa lenye rangi ya kijani, lililopita juu ya mfereji, mbele yake kukiwa kuna pori linalohusika na huduma za maji kwa jamii. Ili kukamilisha huduma hiyo kwa kusafirisha kutoka kwenye chanzo kikubwa kwenda sehemu mbalimbali.